Mchoro huu unaonyesha mfugaji ambaye anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe. Maziwa haya yanatumika kunywa au kuuzwa ndiposa mtu apate mapato wa kujisukuma.

Mchoro huu unaonyesha ndizi amabayo imetolewa maganda na mkono wa binadamu Ndizi iliyotolewa maganda au ipikwe. Rangi ya ndizii hii ni rangi ya kijani kibichi.

Mchoro huu unaonyesha mfugaji ambaye anakama maziwa kutoka ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye miguu ya mwishi. Huyu...

Mchoro huu unaonyesha ng`ombe na mkulima. Huyu mkulima ana paipu ambayo ina maji na ng`ombe amefungwa kwa kamba huyu amevaa viatu virefu.

Mmea, mchoro huu unaonyesha mmea wa ndizi. Ndizi hizi, zimenawiri na kushamiri vyema. Mchoro huu pia unaonyesha udongo wa rangi ya nyekundu.

Mchoro huu unaonyesha zizini mwa ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaoshwa au pengine wanapigwa usafi ndiposa wasipate ugonjwa au wasikuwe na ugonjwa wowote. Hali kadhalika.

Huyu mama ambaye amevaa saruni yumo katika shamba. Anaukata mgomba wa ndizi ndiposa ale au apeleke malishoni au apeleke sokoni. Huyu mama yumo shambani, hili shamba ni shamba la ndizi.

Picha hii inaonyesha mmea wa mahindi ambao unanawiri na kushamiri. Pia inaonyesha udongo ambao rangi yake ni nyekundu. Pia inaonyesha kuwa......

Mchoro huu unaonyesha hali ya kidijitali ya kukama maziwa kwenye matiti ya ng'ombe. Ng'ombe matiti yake yamewekelewa vifaa na vinakamuliwa maziwa.

Mchoro huu unaonyesha mkulima ambaye yuko shambani. Mkulima huyu ni mwanamke. Amevaa nguo nyeusi, shati nyeusi, suruali nyeusi. Mkulima huyu anatabasamu. Anatabasamu vizuri shamba.

Mchoro huu unaonyesha mkono ambao umebeba mgomba wa ndizi. Mgomba huu una rangi ya kijani kibichi na rangi ya yellow . Pia inaonyesha...

Mchoro huu unaonyesha shambani. Mimea ambao unaonyeshwa hapa ni ndizi, ndizi hii ina mgomba au mkono wake. ndizi hizi zinauzwa au zinaliwa.

Mchoro huu unaonyesha mandhari ya mashabani hasa zizini mwa ng'ombe inaonyesha mkulima ambaye anahudumia ng'ombe akipulizia maji.

Mchoro huu unaonyesha shambani ambao, kuna mmea wa mahindi. Mmea huu umenawiri na kushamiri. Pia kuna udongo wa rangi nyekundu, na nyasi nyasi ndogo ndogo.

Picha hii inaonyesha idadi ya ng'ombe wanne. Ng'ombe hawa wanakunywa maji, baada ya kunywa maji wengine wameshiba, wamekinai wakalala chini. Hawa ng'ombe ni wale ambao wa kukama maziwa.

Mchoro huu unaonyesha ng'ombe ambao wako zizini na mkulima ambaye amevaa joho. Mkulima huyu ananyunyuzia dawa kwenye ngozi ya ng'ombe ndposa wapate afya.

Mchoro huu unaonyesha mwanaume ambaye anakama ng'ombe. Anakama ng'ombe ndiposa apate maziwa ya kunywa, kuuza au ya kupikia chai. Ng'ombe huyu yuko zizini.